Masomo ndio kitu muhimu nchini sana. Hapa tunapata kuwa ukiweza kuingilia kwa masomo yako kama vitabu kuweza kusoma ni kwa kitabu, utapata hekima ama utaweza kujua mengi kuhusu njia.

Wanafunzi wamekaa darasani na tunaiona bodi jeupe limeandikwa, ili waweze kulifahamu au kupata wanachofunzwa katika darasa au darasani na mwalimu wao.

Masomo ni mojawapo cha kitu muhimu nchini. Hapa tunapata ni wanafunzi wanaoweza, wanaosoma kwa njia za tarakilishi au kompyuta. Hapa ni darasani na tunaona tarakilishi moja imeweza kuonyeshwa ili mwanafunzi.

Haya ni mafunzo ya watoto wadogo wadogo kwenye shule mbalimbali ili kurahisisha mafunzo kwani mafunzo haya yamewekwa na picha.

Masomo ni muhimu sana, endapo mwanafunzi anapata fursa ya kuchora na kuna vikaratasi mbalimbali za kutumia kuchora, kama ilivyoonyeshwa katika picha hii.

Masomo inaendelea, ndipo mwalimu ameweza kuandika majina za siku za wiki kama vile Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday na Friday na Saturday . Tunazipata katika juma ya wiki.

Masomo inahitaji sehemu ama eneo iliyokuwa na, isiyokuwa na kelele mingi. Endapo tunaliona darasa ile limeweza kujengwa katika sehemu nzuri sana ili kurahisisha somo.